Hii ni duka yanguo huuza vitu vingi kama vibeti, nguo, viatu na kadhalika. Katika sehemu hii kunayo rinda za wanawake na pia vibeti za wanawake.

Hili ni duka la nguo, huuza vitu vingi kwa mfano kama nguo, vibeti, kofia, na kadhalika .Katika sehemu hii kunazo vipuli, shanga pia kofia na vibeti vya wanawake.

Ni duka ya nguo. Huuza nguo mengi za watoto, wanaume na wanawake. Nguo hizi zimetengenezwa na kitambaa ya kitenge kunayorinda na shati za wanaume na wanawake.

Hili ni duka la nguo katika sehemu hii ni mahali ambapo mtu huja kulipia nguo ambazo amenunua, tarakilishi hili hufanya hesabu ya bidhaa ambazo mtu amefenya hili mtu haweze kulipia peza hizo.

Hii ni duka ya manguo. Duka hii huuza nguo tofauti, huuza nguo za watu wazima na pia watoto. Sehemu hii ni ya kulipia nguo ambazo mtu amechukua ili waweze kuenda nazo nyumbani kwake.

Hili ni duka la nguo. Huuza nguo aina mingi za wanawake na wanaume, na pia watoto. Pia huuza viatu. Katika sehemu hii kunazo viatu za wanawake na zinapendeza mno.

Hii ni duka ya manguo. Huuza nguo za watoto ,wanaume, na pia wanawake . Katika sehemu hii, kunazo vitu vya wanawake kama vile vibeti, shanga na kadhalika.

Hii ni duka ya nguo. Humu ndani huuzwa nguo za watoto, watu wazima. Hizi nguo ni za wanaume, kunayo shati na koti.

Hii ni duka ya nguo. Huuza nguo za aina mingi, za wanawake, wanaume, na pia watoto. Katika sehemu hii, kunazo nguo za wanawake kama vile rinda na pia sketi.

Hili ni duka la nguo, duka hili linauza nguo za wanaume na za wanawake. Katika duka hili kunazo marinda, shati, suruali kaptura na kadhalika.

Hili ni duka la nguo. Duka hili huuza nguo mingi. Katika sehemu hii kunayo mashati na kaptura, nguo hizi ni za wanaume. Nguo hizi ni safi na zinapendeza.

Hii ni duka ya nguo, huuza nguo tofauti kwa mfano, nguo za watoto na za watu wakubwa wanaume kwa wanawake. Sehemu hii ina viatu na shati za wanaume.

Hili ni duka la nguo. Duka hili linauza nguo za wanaume. Nguo ambazo zimo humu ni koti. Koti huvaliwa na suruali na wanaume ili kuonekana kuwa watanashati. Koti hizi zinapendeza macho kwa maana zina rangi zinazo pendeza

Hili ni duka. Duka hili ni la nguo. Nguo ambazo zinauzwa katika duka hili ni nguo za wanaume na wanawake. Kunazo kofia, rinda, mashati na pia kunao watu wengi ambao wamekuja humu kununua vitu.

Hii ni duka, duka hili huza nguo, duka hili lina manguo mengi, kunayo begi, kunayo pia marinda, kuna kofia na vitu vingi ambavyo vimo humo.

Duka hili ni duka la nguo. Linauza nguo za wanawake , vibeti, pia zina vipuli, miwani, kofia na vitu vingi. Duka hili ni kubwa na vina vitu vya kupendeza mno.

Duka hili ni duka la nguo. Linauza nguo za watoto suruali na pia viatu. Pia linauza marinda na nguo za kulala na nguo pia za ndani. Nguo hizi zinapendeza mno sana.

Hii ni duka. Duka hii ina nguo. Nguo hizi ni za wanaume. Nguo ambavyo vimo humu ni viatu, koti , shati. Nguo hizi ni safi na pia zinapendeza mno.

Hili ni duka. Duka hili linauza nguo, nguo ambazo zimo hapa ni suruali. Nguo hizi zinauzwa kwa bei nafuu kwa maana vimepunguzwa bei kwa arubaini. Nguo ambazo hupunguzwa bei hunuliwa mno kwa maana ni bei nafuu.

Hii ni duka. Duka hii ni ya kuuza mavazi. Kunayo viatu, koti, mashati, kofia na vitu vingi. Nguo ambavyo vimo humu ni za wanaume peke yake.

Hii ni soko, soko hii ni soko la nguo, nguo hizi huuzwa za wanawake, wanaume na pia watoto. Watu huja huku kununua nguo na pia huwa wanauza viatu mbalimbali.

Hii ni duka ya nguo. Duka hii ina manguo mingi, vipuli, pia kuna wanyama wa mchongo na watu ambao wanaouza, pia kuna mwiko na kadhalika.

Hii ni duka la mavazi. Mavazi ambavo huuzwa humu ni kama, suruali, kaptura, shati, nguo, kofia na kadhalika. Pia huuza viatu na vitu mbali mbali.

Hii ni duka ya nguo. Duka hii huuza manguo za wanaume na wanawake. Nguo ambazo zimo humu ni kama suruali, ambayo inauzwa kwa mia saba, na pia kuna marinda ya wanawake.

Hii ni duka ya magari. Huuza magari ya aina mingi kama Subaru, basi, matatu na pia Jeep. Hawa wanapeana ufunguo wa gari ili iweze kufungua gari na kuiendesha.

Hii ni duka ya magari, wauza gari aina mingi kama vile Vitz, Jeep, Subaru , basi na kadhalika. Katika sehemu hii kunayo gari nyeusi na nyekundu.

Hii ni duka ya magari .Magari huegeshwa humu ili yaweze kuonekana na kununuliwa. Katika duka hili, wauza gari mengi tofauti tofauti kama Vitz, Jeep, basi na pia Subaru.

Hii ni duka la gari, magari mengi yameegezwa humu ili kuweza kuuzwa. Maduka hii huwa na magari aina mingi kama vile: Vitz, Subaru, Pick-up na kadhalika.

Hii ni duka ya magari, duka ya magari huuza magari tofauti kwa mfano kunayo matatu, basi, Vitz, Subaru na kadhalika. Gari hizi huwekwa huku ili watu waweze kuja kuona na kuweza kununua.

Hili ni duka la gari katika sehemu hii kunayo gari ambalo limefunguliwa milango, gari hili linaonekana ni kubwa maana viti vyake ni vikubwa na kuonekana na starehe mno. Gari hili linapendeza sana.

Hili ni duka la magari. Magari huegezwa humu ili yaweze kununuliwa. Watu huja na kununua magari haya. Gari hizi huwa za aina tofauti tofauti kama vitz, subaru, matatu na kadhalika.

Hii ni duka ya magari. Magari huwekezwa humu ili yaweze kuuzwa. Humu huuzwa gari mingi, kama vile Vitz, basi , jeep na kadhalika. Gari hili ni matatu.

Hili ni kifunguo la gari, kifunguo hii hufungua na kufunga gari. Pia huweza kuwasha gari, ili liweze kuenda, ambapo mtu anataka kwenda.

Hili ni duka la magari. Magari haya huletwa humu ili yaweze kutengenezwa. Gari hili limeletwa ili lioshwe na kuwekwa milango. Pia, humu, gari hupakwa rangi ili yawe masafi na ya kupendeza.

Hii ni duka ya magari. Huuza magari tofauti kama vile Vitz, Jeep, Subaru na kadhalika. Katika sehemu hii, kunayo matatu ya rangi ya nyeupe. Gari hili ni mpya.

Hili ni duka la magari. Magari huegeshwa humu ili mtu aje kuja kuona na kununua . Katika sehemu hii, kuna gari nyeusi ambalo ni la aina ya Prado. Gari hili ni kubwa na linapendeza.

Hii ni duka ya magari. Huuza magari tofauti kama vile jeep, Honda, subaru, badi, malori na kadhalika. Katika sehemu hii kuna gari nyeusi ambalo limesimama nje.

Hili ni duka la magari, duka hili huuza gari tofauti kwa mfano basi, matatu, kunazo Jeep, Subaru, Vitz na kadhalika. Gari hizo huegezwa humu ili watu waje kununua na kuenda nazo manyumbani zao.

Hii ni soko ya magari. Kuna watu wawili wamekuja kuangalia gari ili waweze kununua. Soko hili huwa na magari mengi mno tofauti tofauti kama vile fix, Subaru na Kadhalika.

Hii ni duka la magari, magari haya huegezwa humu ndani ili yaweze kununuliwa na watu. Watu hawa huuza gari tofauti kama vile Vitz, Subaru, Hilux, lori na kadhalika.

Hii ni duka la magari. Magari huegeshwa humu ili ziweze kuuzwa. Gari ambalo limo hapa ni kubwa mno na linapendeza sana. Watu hupendezwa na gari kama hizi kwa sababu zina starehe mno.

Hii ni duka ya magari, duka hii uuza gari mpya na pia ambazo zimetumika. Watu huja huku kuziona na unapopendezwa na moja ununua na kuenda nayo nyumbani.

Hii ni duka ya magari. Magari huegeshwa humu ili watu waweze kuja kuona na kununua. Unapopendezwa na gari, waeza kununua na kuelekea na gari hilo nyumbani kwako.

Hii ni duka ya gari. Gari huegezwa huku ili ziweze kuuzwa. Gari ambalo limo hapa linaoshwa ili liwe safi na pia kutengenezwa ili liweze kuwa sawa na kupata mtu wa kununua.

Hii ni duka ya gari. Magari huegeshwa humu ili ziweze kuuzwa. Gari ambalo limo hapa ni nyeupe. Gari hili ni kubwa mno na linapendeza zaidi.

Hii ni duka ya magari. Magari huegezwa humu ili yaweze kuuzwa. Gari ambalo limo hapa ni nyeupe. Gari hili ni kubwa, na safi, na pia linapendeza.

Hii ni duka ya magari. Magari haya yameletwa kwa toroli. Magari haya yameletwa ili yaweze kuuzwa. Magari haya ni mapya. Watu huja kununua magari katika duka hizi.

Hii ni lori. Lori hili hutumika kubeba magari. Magari haya ni mengi na mpya. Magari haya huweza kupelekwa kwenye duka la kuuzia magari ili watu waweza kuziona na ukipendezwa unanunua.

Hii ni uwanja wa magari. Magari huegezwa huku ili ziweze kuuzwa. Gari kama vile Vitz, Subaru, Probox, lori na kadhalika. Gari hizi huegezwa ili watu waweze kuziuza na kupata hela.

Hii ni duka ya magari. Magari ambayo yamewekwa hapa ni magari makubwa mno. Gari ya aina hii inaitwa Chik. Kunayo nyeusi na nyeupe. Gari hizi zinapendeza mno.

Hizi ni magari. Magari hizi zimeegeshwa kwenye uwanja ambao hutumika kuuza magari. Kwa mfano, kuna gari aina tofauti, kuna Isuzu, matatu na gari ndogo ambazo zimo kando.

Hii ni duka ya magari. Magari huuzwa katika duka hii. Katika duka hili kuna gari nyeupe ambalo limewekwa hapo ili watu waweze kuliona na kununua.

Hili ni gari la kibinafsi. Gari hili ni gari la Subaru. Gari hili huenda kwa mwendo wa kasi. Gari hili limesimama kando la gari jekundu na pia gari hili hupendwa na watu kwa maana huenda kwa mwendo wa kasi.

Hili ni gari limeegeshwa nje ya nyumba ambapo kuna mtu amesimama nje. Inaonekana ni duka ambalo linauza vitu tofauti tofauti. Gari hili ni kubwa.

Soko huuza vyakula vya aina mingi. Kwa mfano sukumawiki, kabeji, na kadhalika. Katika sehemu hii, kunayo viazi vitamu, malenge ,vitunguu na pia ndizi.

Hili ni soko, soko hili ni kubwa mno, soko huuza bidha mingi mno kwa mfano, katika soko hili kunazo vitunguu, nyanya, viazi na pia mboga, pia kunazo matunda ambayo ni ndizi na pia tikiti maji.

Soko hili linauza vyakula tofauti kwa mfano kunazo aina za viazi kama viazi vikuu, viazi vitamu na wanga, pia kunazo mboga. Vyakula hizi husaidia katika ukuzi wa mwili na kadhalika.

Hii nisoko huuza vitu vingi mno huwa kuna nguo na vyakula katika sehemu hii kuanzo vitunguu, mboga mahindi na vitu vingi vinavyotumika kwa kupikia .

Hii ni soko, inauza vitu vingi kwa mfano uza nguo na viatu, sehemu hii inauza viatu, kunazo viatu za kucheza mpira wa kananda na kufanyia mazoezi na viatu mbali mbali.

Hii ni soko. Soko hii inauza vitu vingi, kunavyo nyanya, dania, hoho, kitunguu. Pia kunayo matunda kama machungwa, kunayo ndimu, na vitu vingi.

Hii ni soko. Soko hii inauza vitu vingi mno. Soko hii inauza vyakula. Kando yake kunayo miavuli imefunika vifaa vyao ili zisichomeke na jua. Soko hii ina pia watu wengi mno.

Hii ni soko. Soko huuza vitu vingi mno. Soko hii ni kubwa. Ina nguo, beseni, ndoo na vitu vingine ambavyo vimo humu. Soko hii ina wanunuzi na pia wauzaji.

Hii ni soko, soko hii ni kubwa mno. Soko hii inauza ndizi ambazo zimeivaa, ndizi husaidia mwili kwa kupigana na magonjwa , ndizi ni muhimu pia kwa mwili yetu.

Hii ni matunda. Matunda husaidia katika mwilini kukinga magonjwa. Matunda haya ni tikiti maji maembe na pia machungwa. Zote huwa tamu na huweza kusaidia mwili vyema.

Hii ni soko. Soko hili linauza vitu vingi kwa mfano linauza viatu vya watoto na pia viatu vya watu wazima. Pia kando lake kunavyo manguo za Watu wazima na watoto.

Hii ni soko ya maua. Maua huvutia na kunukia vyema. Maua hupatiwa watu unaowapenda na pia maua hufanyiwa kama ukulima katika nchi. Mahali pale hupelekwa mji mbalimbali ili kuileta fedha katika nchi hii.

Hii ni soko. Soko hii ina wauzaji na wanunuzi na pia wapita njia. Soko hii ina vitu vingi kama vile nyanya, viazi, ndizi, karoti na vitu vingi.

Hii ni soko, soko hii lina watu nje. Soko hili lina vitu vingi, kwa mfano kunaye vibeti, mifuko au nguo ambavyo watu huvalia.

Hii ni soko kubwa ina watu wengi, pia inawauzaji na watu wanaonunua vitu. Soko hii ina viazi, machungwa, kabeji, ndizi, na kadhalika; na pia ina watu wengi mno ambao wamekuja kununua na wengi wao pia wanauza vifaa vyao.

Hii ni vibanda vya kuuzia vitu, na vibanda hivi, vimefunikwa kuonekana kwamba, watu wamemaliza masaa ya kuuza, na wameelekea manyumbani mwao. Vimefunikwa ili watu wasiweze kuiba, vibanda hivyo vimefunikwa vyema.

Nyumba hii ni kubwa mno. Imejengwa kwa utafiti wa kisasa. Nyumba hii ni ya kukodisha. Watu hupendelea nyumba kama hizi hii kwa starehe na kwa vile ni kubwa zinaweza hitimu familia zao.

Nyumba hii ni ya ghorofa, huwa kubwa na ya kupendeza. Nyumba hizi hutengenezwa ili watu waweze kukodi. Watu hulipia kodi na kuishi na familia zao na wengine kufanyia biashara katika nyumba hizi.

Hizi ni nyumba za ghorofa zimejengwa ili watu waweze kukodi . Nyumba hizi watu hulipia kodi na kuishi ndani na familia yao. Wengine hukodisha nyumba hizi ili wafanyie biashara zao humo ndani.

Manyumba haya yamejengwa ili yakodishwe. Yamejengwa, kwa kufanywa ofisi na kufanyia biashara za watu. Watu huweka ofisi ili waweze kuhudumia watu ambao wanaowatembelea.

Haya ni manyumba ya ghorofa. Manyumba haya hujengewa watu ili waweze kukodisha na kuishi ndani. Wengine hukodisha ili kufanyia biashara zao. Katika manyumba haya, kunayo mahospitali na vitu vingi ambalo zimewekwa.

Haya ni manyumba ya ghorofa. Manyumba haya yamejengwa ili yaweze kukodishwa. Watu hukodi nyumba hizi na kulipia ili waweze kuishi ndani na familia zao.

Hii ni ghorofa, nyumba hizi hujengwa ili watu watu waishi na kuishi ndani na familia zao ,wengine hukodisha nyumba hizi ili kufanyia biashara zao humo ndani.

Hii ni nyumba ya kukodisha. Nyumba hii ina vyumba mbili vya kulalia . Nyumba hizi watu hulipia kodi na kukaa na familia yao vyema. Watu hupendezwa na nyumba hizi kwa sababu huwa kubwa.

Hili ni jumba la ghorofa, jumba hili limejengwa hili watu waweze kukodisha na kuishi ndani. Manyumba haya upendeshwa na watu, kwa maana huwa kubwa na safi.

Hili ni nyumba la ghorofa. Limejengwa ili liweze kukodishwa watu. Watu hukodi nyumba hizi ili kuishi na familia yao, ama kuweka biashara zao na kuuzia mahali hapo.

Nyumba hii ni ya ghorofa. Imejengwa ili watu watu waweze kuishi ndani. Pia, watu wengine wanafanya biashara hapo nje. Watu hukodi na kuishi ndani na familia zao.

Hii ni nyumba ya maghorofa. Maghorofa haya hutengenezwa ili watu wakodishe na kulipia ili waishi ndani. Watu wengine hukodisha ili kufanyia biashara zao katika nyumba hizi.

Nyumba hii ni ya ghorofa. Imejengwa ili watu waweze kuishi ndani. Nyumba hizi hukodishwa. Watu hulipa kodi na kuishi ndani na familia zao. Nyumba hizi huwa safi na kubwa mno.

Hili ni nyumba la ghorofa. Limezingirwa na mawe . Nyumba hizi hujengwa ili watu waweze kuishi ndani . Watu hulipia kodi na kuishi na familia zao . Nyumba hizi huwa kubwa na kuhifadhi familia ambayo ni kubwa.

Hizi ni nyumba za ghorofa. Zimejengwa ili watu waweze kulipa kodi na kuishi ndani. Watu hupendelea nyumba hizi kwa maana huwa kubwa na safi na zinaweza kuhifadhi familia ambazo ni kubwa mno.

Nyumba hii ni ya ghorofa. Nyumba hii nje kunayo nyasi ya kijani kibichi. Watu hupendelea nyumba hizi kwa maana hujengwa ili wakodishe na kulipia na kuishi na familia zao.

Hii ni nyumba ya ghorofa . Imejengwa ili watu waweze kukodi na kuishi ndani. Watu hupendelea nyumba hizi kwa maana huwa kubwa na safi . Inaweza kukimu familia zao ambazo ni kubwa mno.

Nyumba hii imepakwa rangi ya nyeupe. Nyumba hizi zimejengwa na kukodishwa ile watu waweze kulipia na kuishi ndani ,watu wanao familia kubwa hupendelea nyumba hizi maana huweza kuhikimu familia hiyo.

Hii ni nyumba ya ghorofa. Nyumba hii hutengenezwa kwa maana hukodishwa. Nyumba za kukodishwa hulipiwa ili watu waweze kuishi ndani. Nyumba hizi huwa kubwa na pia safi na zinapendeza mno.

Hili ni jumba la ghorofa. Jumba hili limejengwa hili liweze kukodishwa. Nyumba hizi ukodishwa ili watu walipe kodi na waweze kuishi ndani. Watu hupendelea hizi nyumba kwa maana ya ukubwa na zina mazingira masafi.

Hii ni nyumba, nyumba hii ni ya kukodisha, nyumba hii ina madirisha makubwa juu yake kunayo mataa yameninginia mataa haya yanapendeza mno.

Hapa kuna nyumba aina nyingi. Nyumba ambayo imo hapa ni ya ghorofa. Nyumba hizi ni za kukodisha. Watu hukodi na kulipia nyumba hizi ili waweze kuishi ndani.

Haya ni manyumba ya ghorofa. Manyumba haya hukodishwa ili watu waweze kuishi ndani. Nyumba hizi hupendwa na watu kwa maana huwa kubwa na huweza kuhimili familia kubwa za watu.

Hii ni jengo la ghorofa. Ghorofa hili limetengenezwa kwa watu kukodisha ili waweze kukaa ndani. Kando ya jengo hili kuna nyaya ya stima imepita, nyumba hizi hupendezwa na watu kwa maana huwa kubwa na safi na mandhari njema.

Haya ni manyumba ya ghorofa. Manyumba haya hukodishwa ili watu kulipia kodi na kuishi ndani. Familia mingi hupenda nyumba kama hizi kwa maana ni kubwa, na zinaeza kuhifadhi familia zao vyema.

Hizi ni nyumba za kukodisha. Nyumba hizi zimetengenezwa kwa kila boma na kuzingirwa ili watu waweze kuishi na amani na wasiweze kuvamiwa na wezi. Nyumba hizi hupendelewa na watu kwa maana huwawezesha kuishi kwa siri na familia zao.

Hii ni nyumba ya ghorofa kando yake kunayo maji ya kuongelea, nyumba hii ni ya kukodisha na watu hupenda nyumba kama hizi kwa sababu zina starehe mingi mno.

Hii ni nyumba ya ghorofa. Nyumba hii imezingirwa na mabati. Nyumba hizi hukodishwa na kulipwa kodi, ili watu waishi katika nyumba hizi. Watu hupenda nyumba hizi kwa maana huwa kubwa na za kupendeza.

Haya ni manyumba ya gorofa. Manyumba haya hukodishwa ili watu waweze kuishi ndani. Nyumba hizi huu kubwa na watu wanaweza kuishi wakiwa wengi, familia nyingi hupendeshwaa manyumba hizi kwa maana hufadhi familia yao vyema.

Hii ni nyumba ya ghorofa. Imezingirwa na mabati ili watu wasiweze kuingia humo ndani. Nyumba hizi hulipiwa kodi ili watu waweze kuishi katika nyumba hizi.

Hili ni duka kuu, duka kuu huuza bidhaa nyingi, katika duka kuu kunazo matunda, vyakula, vinywaji, nguo na kadhalika. Katika sehemu hii inaonyesha watu wamemaliza kununua bidhaa zao na wanaweza kulipia ili waweze kuenda nazo manyumbani mwao.

Hii ni duka kuu. Sehemu hii inapikwa mikate. Mikate hizi huwa tamu. Pia kunayo keki na mandazi. Watu hupenda vitu hivi kwa maana huwa na sukari na huwa tamu zaidi.

Kibao hiki ni cha duka kuu ya Naivas. Duka kuu huwa kubwa, huuza vitu vingi mno, wao huuza matunda, manguo, kunazo viti, vitanda, vitu vingi ambavyo hupatikana katika duka kuu.

Hii ni duka kuu. Duka kuu huuza vitu vingi mno. Sehemu hii ni ya kaunta. Sehemu hii hutumika kwa kulipia vitu ambavyo mtu amenunua na kuwekewa katika mifuko yao na kuelekea nyumbani nazo.

Hili ni duka kuu, uuza vitu kama vile nguo, vyakula, vitu vya kielektroniki. Duka hili uuza vitu kwa bei nafuu na vitu vyake huwa vitu vinavyopendeza macho ya watu na pia vinavyokaa kwa mda mrefu.

Hii ni duka kuu, huwa kubwa na kuweza kuhifadhi watu wengi ndani. Watu hupendelea kuja huku kwa maana vitu huuzwa kwa bei nafuu. Wao huuza vitu kama vile nguo, vyakula na pia vitu vya nyumbani kama meza, kitanda na kiti.

Hii ni duka kuu huwa kubwa mno, huuza vitu vingi sana, kwa mfano nguo, vyakula na pia vitu vya nyumba kama viti na na meza. Katika sehemu hii kunayo keki. Keki hutengenezwa kutoka kwa ngano.

Hii ni duka kuu. Huuza vitu vingi kama vile vyakula, nguo na kadhalika. Katika sehemu hii, kunayo vinywaji kama soda na pombe. Pombe zimo katika aina mingi kutoka kampuni tofauti.

Hili ni duka kuu. huuza vitu vingi mno, vyakula ,nguo na kadhalika. Sehemu hii ina vyakula vya watoto kama sililac na conflex .Chakula hii huliwa na watoto wachanga wanapochanganyishiwa na maziwa au maji.

Hili ni duka kuu, duka kuu huwa kubwa mno pia huuza vitu vingi mno kwa bei nafuu. Sehemu hii inauza vinywaji, vinywaji hizi ni soda, pia kunayo maji. Vinywaji hupendelewa na watu sana.

Hili ni duka kuu. Huuza vitu vingi kama vile nguo, viatu, vitu vya mbao na vitu vingi . Sehemu hii ni ya maziwa kutoka kampuni tofauti tofauti. Maziwa huwa muhimu kwa kupikia chai.

Hii ni duka kuu. Duka kuu huuza vitu vingi. Sehemu hii inauza hotdogs na weetabix . Weetabix huwa chakula ya watoto wachanga, inayochanganywa na maziwa au maji ili watoto waweze kula vyema.

Hii ni duka kuu uuza vitu vingi mno. Kunavyo vitu kama nguo na vyakula pia vifaa ambavyo huwekwa kwenye nyumba kama viti, meza na kadhalika. Sehemu hii ina vitu vya plastiki ambavyo vinauzwa kama vile choo ya watoto, kitu ya kuwekea sabuni na kadhalika.

Hii ni duka juu , duka kuu huuza vitu vingi kwa mfano vyakula na pia viatu vya nyumbani kama viti, meza kitanda na kadhalika. Watu wengi hupenda kwenda humo kwa maana vitu huwa na bei nafuu.

Hii ni duka kuu. Humu huuzwa vitu vingi, kwa mfano vyakula, nguo, na kadhalika. Vitu ambavyo vimo sehemu hii ni vya kupikia chai.

Hili ni duka kuu. Huuza vitu vingi mno, kwa mfano, kunazo vyakula, nguo na vitu vingi. Katika sehemu hii kuna matunda kama vile tikitimaji na pia ndizi.

Hii ni duka kuu. Duka kuu huuza vitu vingi. Upande huu kuna mboga na matunda. Matunda hii huitwa tikiti maji. Matunda na mboga husaidia mwili kupigana magonjwa mengi, pia kuzuia mwili kupatwa na magonjwa.

Hii ni duka kuu. Duka kuu huuza vitu vingi. Upande huu unauzwa baiskeli. Baiskeli hutumiwa kwa kusafiri kutoka mahali moja hadi jingine. Pia, baiskeli hutumiwa kwa kufanya zoezi.

Hii ni duka kuu. Duka kuu huuza vingi. Sehemu hii ina vinywaji. Vinywaji hizi huwa tamu kwa maana ina sukura. Pia kuna hiyo siagi, siagi hii hutumika kwa kupaka mikate ili iwe tamu.

Hii ni duka kuu. Duka kuu huuza vitu vingi. Upande huu unauzwa peremende. Kunazo peremende za kumumunya na pia peremende za kutafuna. Peremende huwa na sukari mingi mno.

Hii ni duka kuu. Duka kuu huuza vitu vingi mno. Duka hili huwa watu wengi, ambao wanachagua vitu ambavyo wanazovitaka. Watu hao huchagua na kuenda kwenye kaundi kulipa.

Hii ni duka kuu. Duka kuu huuza vitu vingi mno. Katika sehemu hii, kuna kunauzwa matunda na mboga. Matunda na mboga husaidia katika mwili wetu, huzuia magonjwa kutupata.

Hii ni duka kuu duka kuu huuza vitu mbalimbali, upande wa vyakula ambavyo tunavyoona hapa ni chakula ya mbwa ambazo upatiwa wakiwa wadogo na pia wanapoendelea kuwa wakubwa.

Hili ni duka la mikate na keki. Keki huwa tamu mno na hupendwa sana na watu wengi. Mikate pia husaidia watu kunywa chai kama asubuhi na wakati unapotaka kula pia.

Hili ni soko linauza bidhaa tofauti kuna nyanya, vitunguu, ndizi na vitu mbalimbali. Pia kuna viazi na kadhalika.